Wanawake wawili wakiwa wamesimama na wengine wengi wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki, huku wakiwa wamewawekea mabango ambayo yanaonesha namna halisi ya ukulima. Wakipokea mafunzo hayo ya utu uzima ili yaweze kuwasaidia katika kilimo. Pembezoni kukiwa na miti huku kuna mazao yaliyopandwa kwa mstari.

Wanawake wawili wapo mbele ya darasa, mmoja akiwa amesimama na mwingine anaandika kitu ubaoni. Wengine wameketi kwenye dawati na wengine chini, wakiwaangalia walioko mbele, kitu wanachojaribu kuandika. Wanapokea elimu ya watu wazima ambayo itaweza kuwasaidia katika maisha yao.

Watu wengi wamekaa katika chumba kikubwa, ambapo wakipokea mafunzo ya elimu ya watu wazima. Wakiwa wamekaa kwa makini wakimsikiliza mwalimu. Wengine wamesimama nyuma kabisa ya darasa na nyuma yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi.

Watu wengi wako darasani wamekaa katika mpangilio wakipokea elimu na watu wazima mbele kuna mwanamume mmoja aliyesimama akiwaelezea jambo fulani watu hao, kwenye juu ya meza kuna madaftari pamoja na chupa za maji.

Wanawake wengi waliovalia mavazi ya asili wapo katika eneo maalumu ambalo wakijifunza mafunzo kwa vitendo, wakipata ujuzi wa elimu ya watu wazima ili kuweza kuwasaidia katika jamii inayowazunguka mmoja akiwa anashona kitambaa.

Watu wazima wakiwa wamevalia barakoa wamekaa darasani kwenye viti pamoja na meza wakijaribu kusikiliza na kuweza kuelewa kitu fulani wanachojifunza.

Watu wengi wamesimama katika meza iliyo na taa zenye rangi mbili ambapo inaonekana ni saketi ambayo imeundwa, wanafunzi hao wakichukua mafunzo ya watu wazima ili kuweza kupata ujuzi wa kujua namna gani ya kutumia umeme wa majumbani kwa kuweza kuwasha taa, wamevalia kofia na matisheti, pamoja wengine wamevalia mashati yaliyo ya mikono mirefu.

Wanawake watu wazima wameketi katika viti pamoja na meza wakiwa wanasoma vitu kwenye kitabu, ambapo wanajaribu kuelekezana na kuweza kuelewa. Wapo katika darasa na kuna mwalimu ambaye amevalia koti lenye rangi nyeupe.

Watu wengi wamesimama nyuma yao kuna kitambaa cha rangi ya kijani pamoja na bango lenye rangi ya kijani, njano na nyeupe lililoandikwa maneno kadhaa, watu hao wakipokea mafunzo ya elimu ya watu wazima mbele yao kuna meza iliyo na vitabu pamoja na kompyuta mpakato.

Mwalimu yupo mbele ya darasa ameshikilia kifaa maalum akiwa anawaelekeza watu ambao wameenda hapo kwa ajili ya kupokea elimu ya watu wazima, chumba hicho kikiwa na mabango yenye rangi tofautitofauti ambayo yameandikwa vitu pamoja na kabati iliyo na vitu kadhaa.

Watu wengi wakiwa wamewazunguka waliokuwa wamekaa, ambao wanachukua mafunzo ya elimu ya watu wazima. Wamekaa na kuangalia ambacho wanaelekezwa na mwanamume mmoja ambaye anaandika vtiu katika daftari kwa kutumia peni.

Mwalimu yupo mbele ya darasa, ambapo kuna watu wazima waliokaa katika madawati, wakiwa na vitabu maalumu ambavyo mwalimu huyo anatumia kuwaelekeza, ili waweze kuelewa na kupata ujuzi.

Mwanamke mmoja aliyeshikilia kikapu, yuko katika duka linalohusika na wauzaji wa vitabu mbalimbali vikiwa vimepangwa katika shelfu ili kuweza kumsaidia anayekuja kuchukua kitabu aweze kuangalia ni mahali gani kitabu kipo anachohitaji. Eneo lina mwanga wa kutosha kuweza kuona kila kitu kwa urahisi.

Eneo lililo na bembea ambapo kuna mchanga, bembea ina rangi ya kijani na bluu

Shule nzuri iliyo na mazingira mazuri na masafi pia. Ina bembea na sehemu ya michezo ya watoto, ina madarasa machache yaliyo na picha nzurinzuri. Eneo linavutia kwa watoto kwenda kusoma.

Bembea zilizo na rangi ya bluu, njano na kijani zipo katika eneo lenye mchanga, lina mwanga wa jua ulioweka kivuli. Zinatumiwa kwa ajili ya kuwaburudisha wanafunzi wa shule za chekechea, ili kumpa wakati mwanafunzi wa kuweza kutafakari aliyojifunza darasani kwa kufurahia kwenye bembea hizo.

Eneo lililo na mchanga, lina mwanga wa jua, limezungukwa na miti yenye rangi ya kijani pamoja na majani, lina vifaa maalumu vinavyotumika katika kuchezea watoto wa shule za chekechea.

Mwanamke mmoja amesimama kwenye ngazi zilizo na rangi nyeupe na nyeusi. Milango ikiwa imefunguliwa ina picha pamoja na picha zingine zipo katika ukuta. Ni shule inayotumika kufundisha watoto wadogo, kuweza kuwahudumia mahitaji yao yote na kuweza kupata elimu.

Eneo la wazi lililo na bembea zilizotengenezwa kwa minyororo pamoja na vyuma, ambalo hutumika na wanafunzi wanaosoma shule za awali ili kuweza kuvutia mwanafunzi kwa ajili ya kujisomea, pembezoni kukiwa na miti yenye rangi ya kijani pamoja na majani na jengo linalotumika katika eneo hilo.

Watu ambao ni wanafunzi waliopata elimu ambayo imewasaidia mpaka kufikia mwisho wa elimu hiyo, waliovalia mavazi maalumu wakiwa wanakabidhiana cheti ambacho kinamwonyesha mwanafunzi kwamba amehitimu.

Wanawake watatu wapo katika darasa, ambapo wanaandika vitu katika madaftari yao kwa kutumia penseli zilizo na rangi ya machungwa, ili waweze kupata muafaka wa kuolewa zaidi baadaye.

Wanaume wawili waliosimama katika eneo lililo na miti mirefu mikubwa yenye rangi ya kijani pamoja na majani yenye rangi ya kijani. Mmoja ameshikilia kitabu akijaribu kumwelekeza mwenzie kitu fulani ambacho kipo kati ya kitabu hicho.

Wanafunzi wengi waliokaa katika eneo lililowezekwa juu lililo wazi, wameketi katika viti vya plastiki pamoja na meza za mbao; wakiwa wanasoma vitu fulani katika madaftari yao ili waweze kufaulu vizuri hapo baadaye.

Mwanamke aliyevalia mtandio wa rangi ya machungwa, pamoja na gauni lililo na rangi nyeusi, nyeupe na karoti. Akiwa ameshikilia cheti ambacho wamempatia kwa ajili ya kuhitimu mafunzo ya elimu ya watu wazima yupo katika darasa la kujifunza dawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na dirisha.

Watu wazima ambao wapo darasani wakijaribu kujifunza kwa vitendo namna ya kutumia kompyuta, wakielekezana ili waweze kujifunza ili kupata mawazo ya kuweza kufanya sehemu tofautitofauti.

Wanaume kwa wanawake wamekaa katika viti. Wamevalia barakoa na wameshikilia vipeperushi ambavyo wamenewa na mwanaume aliyesimama. Anayewafundisha namna ya kutunza shamba. Pembeni yao kuna shamba kubwa lililo na mahindi yaliyostawi vizuri.

Wanawake watatu waliovalia fulana zenye maneno yanayofanana, wapo wameketi mahali wakijaribu kuelezana vitu wanavyojifunza kutoka kwenye karatasi, wanapata elimu hiyo ili iweze kuwasaidia.

Wanafunzi wengi wameketi katika viti pamoja na meza huku wakiwa na makaratasi makubwa kwa madogo kujifunza kuchora vitu kwa kutumia mikono ili waweze kupata ujuzi.

Watu wengi waliokaa kwa meza mbili, wamezunguka ili waweze kujadili vitu fulani vilivyoko katika karatasi. Huku wengine wakijaribu kuandika yanayoongelewa ili waweze kupata muafaka wa kila kitu kilichopo katika karatasi hiyo, wote kwa kuelewa.

Wanawake waliovalia furaha na zilizo na rangi sare pamoja na maandishi wakiwa katika chumba ambacho kinatumika kama darasa wamekaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwamba wakijifunza kitu fulani ili kiweze kuwasaidia katika muungano huo.

Wanafunzi wa chuo wamekaa katika meza kwa kuzunguka wakiwa na makaratasi mengi ambayo yameandikwa vitu wanajaribu kujadiliana ili waweze kupata mawazo ya kuweza kuwasaidia kutambua vitu, nyuma yao kuna mabango yaliyobandikwa yakiwa na picha pamoja na maelezo.

Wanawake waliokaa kwa mpangilio kwenye meza kwa kufuatana, wamekaa wakisikiliza kitu fulani kwa umakini, huku juu ya meza zao kuna mabegi pamoja na vitabu, mwingine akiwa anaandika wakijalibu kuandika kila wanachoambiwa.

Watu wengi wapo darasani, wakijifunza mafunzo ya elimu ya watu wazima, ambapo wamekaa kwenye madawati ya mbao, wakiandika kwa kutumia peni na daftari. Chumba hicho kina mwanga wa kutosha.

Wanafunzi wengi wa chuo wameketi katika viti huku mezani wakiwa na vifaa vinavyowasaidia kufanyia uchunguzi mbalimbali. Mbele yao kuna mwalimu ambaye anawafundisha kwa kutumia vifaa tofauti na walivyonavyo wanafunzi.

Watu wapo katika eneo ambalo wameketi kukiwa na meza pamoja na viti walivyotumia kukaa, wengine wakiwa wamesimama wakijaribu kujadili kitu fulani, ambapo mmoja wao ameshika kipeperushi, huku mwanaume huyo akiwepo na kompyuta mpakato inayomsaidia kuona vitu.

Watu wengi wamekaa kwa kikundi wakijaribu kueleweshana kitu fulani ili waweze kuelewa wote kwa pamoja. Wamekaa katika viti vya mbao na vya plastiki.

Wanafunzi wengi. Wapo katika chumba kikubwa cha darasa wameketi, wakiwa na vitabu na makaratasi pamoja na chupa za maji zilizopo katika meza, wakijifunza kitu fulani.

Wadada wengi wapo katika chumba, wanajifunza mafunzo kwa vitendo ili yaweze kuwasaidia hapo baadaye, wanajifunza kushona vitu pamoja na namna ya kusuka vitu tofautitofauti katika vitambaa wameketi katika viti pamoja na meza zilizotengenezwa kutumia mbao.

Watu wengi waliokaa kwenye viti vya rangi ya bluu, huku katikati yao kukiwa na jamvi lililo na maua wameketi ndani ya nyumba ambapo wakijaribu kujadili kitu fulani huku wawili wakiwa wameshikilia makaratasi pamoja na peni wakiandika vitu fulani ambavyo wanavizungumza katika kikao hicho.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi akimpa cheti mwanafunzi mmoja ambapo amehitimu mafunzo yanayoweza kwenda kumsaidia kwa ajili ya kwenda kijiajiri, huku pembezoni wengine wakiwa wamesimama.

Wanafunzi watatu, wapo katika chumba kilichowekwa kompyuta, wakijifunza namna ya kutumia kompyuta, huku mezani kwao kukiwa na chupa ambazo zinatumika kuwekea maji, na madaftari wanayotumia wanafunzi hao.

Watu wengi waliovalia mavazi ya kazi, yaliyochapishwa maneno nyuma. Wakiwa wamekaa katika viti vilivyo na rangi nyekundu, kijani na bluu. Ambapo wawili wakiwa wamesimama mbele, mmoja akiwa ameshikilia karatasi, mwingine akiwa anaandika vitu kwene ubao ili kuwaelekeza waliokaa.

Mwanaume mmoja alievalia nguo nyeu fulu ,ambapo akiwa na mwanamke alieinama akiandika kitu ubaoni ,wanapokea mafunzo ya elimu ya watu wazima ,ili yaweze kuwasaidia katika kusoma vitu tofautitofauti.

Chumba kikubwa ambacho kinatumika kama darasa. Wanafunzi wameketi katika viti pamoja na meza zilizotengenezwa kwa kutumia mbao, wakimsikiliza mwalimu aliyeko mbele; amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi.

Watu wanne waliovalia mavazi maalum wakiwa wamevalia barakoa wameketi katika viti huku mezani wakiwa wameweka makaratasi mbalimbali nyuma yao kuna kabati ambapo kwenye ukuta wamebandika karatasi iliyo na maelezo machache.

Wanafunzi wengi wamesimama kwa makini wakimsikiliza mwalimu aliyeko mbele yao, akiwafundisha kitu fulani ili waweze kumuelewa vizuri na kuweza kukifanyia kazi hapo baadaye.

Watu wawili wapo katika chumba cha darasa ambapo wameketi katika viti na meza, zilizotengenezwa kwa kutumia mbao wakijaribu kuandika kitu kutoka kwenye kitabu kuhamishia katika daftari wanapokea elimu isiyo rasmi ili iweze kuwasaidia katika maisha.

Wanafunzi wa kike wawili, wameketi katika kiti pamoja na meza, ambapo eneo walilokaa ni eneo la maktaba, linalotumika kwa wanafunzi kujisomea. Lina vitabu vingi vilivyopangwa katika shelfu. Wamekaa wakitumia kompyuta kwa ajili ya kujifunza.

Wanawake waliopo katika darasa ambapo nyuma yao kuna ubao umeandikwa maneno baadhi wenyewe wamekaa katika viti vyenye rangi ya bluu na nyeupe wakijaribu kuelimishana kitu fulani na kuweza kupata muafaka.

Watu wengi wapo katika chumba ambacho kimetumika kwa shughuli za kuendesha kikao ambapo kuna wengine wamekaa mbele ya wengine wamekaa pembezoni wakijaribu kujadiliana kitu fulani ambapo kitawaletea usawa mezani kwao una chupa za maji pamoja na moja ikiwa na kompyuta mpakato.

Wanafunzi ambao wanajifunza elimu ya watu wazima wameketi katika madawati mbalimbali wakijaribu kufanya mtihani ili waweze kutambua ni namna gani wameelewa wanachofundishwa.

Wanaume watatu wakiwa wameinamia meza, ambapo kuna makaratasi wanayotumia katika uandishi. Mmoja akiwa ameinama zaidi, akiandika. Wapo katika chumba hicho kikubwa, ambacho kina meza zingine pamoja na ubao uliobandikwa makaratasi meupe.

Mwanaume mmoja, ambaye amesimama pembezoni mwa darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wengi walio watu wazima, ambao wanapata elimu ya watu wazima itakayowasaidia. Mbele kuna ubao ambao unatumika kuandika maneno au sentesi ili waweze kuziona na kuziandika kwa ajili ya kusoma baadaye.

Watu wengi wamekaa nje ya nyumba huku wawili wakiwa wameshikilia madaftari wakijaribu kusoma vitu vilivyomo katika madaftari kwa kupeana zamu ili waweze kuwaelewesha wenzao vizuri na kupata kilicho bora.

Wanafunzi watatu wamekaa katika maktaba wakijisomea, wakisoma kwa kutumia vitabu pamoja na madaftari madogo, ambayo yana wanatumia kuandikia vitu. Nyuma yao kuna kabati kubwa ambalo limepangwa vitabu tofauti tofauti.

Watu wazima kwa mtoto wakiwa katika karakana ambayo wanajifunza mafunzo, ili yaweze kuwasaidia katika kutafuta kipato cha kuweza kukidhi mahitaji mbalimbali .

Wanawake wawili wakiwa na mwanamume mmoja ambaye anawafundisha namna ya kutumia kompyuta mpakato. Wapo katika chumba kikubwa ambacho kina vitu tofautitofauti. Chumba hicho kinatumika kama darasa la kuweza kuwafundisha watu elimu isiyo rasmi ambayo itaweza kuwasaidia.

Wanawake wanne wapo katika chumba kilicho na mashine mbili zinazowasaidia kufanya kazi za mikono, wakiwa wameinama chini wakijaribu kupima kitambaa ambacho mmoja wao huenda kushona kwa kutumia tepu na kukata kwa kutumia mkasi.

Mwanamke aliyeko mbele ya chumba, akiwa ameinua mikono juu akiwaelekeza watu ambao wamekaa katika viti, pamoja na meza wakiwa wanamwangalia anachojaribu kuwafundisha ili kiweze kuwasaidia.

Watu watano waliopo mbele ya darasa wakiwa wameshikilia vyeti ambayo wanaonyesha wao wamehitimu mafunzo flani aambayo yataweza kuwasaidia huku nyuma yao kuna mtoto pamoja na dj ambaye ana vifaa vinavyomsaidia katika kuongoza nyimbo mbalimbali katika kusherehesha kitu flani.

Wanafunzi wapo katika darasa wakiwa wamekaa katika viti pamoja na meza ambazo zimetengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na vyuma, wakiwa na vitabu pamoja na madaftari na kalamu wakiwa wanaandika vitu ambavyo wanaelekezwa, mbele ya darasa kukiwa na mwalimu aliyesimama ameshikilia karatasi na akijaribu kuwaelekeza kitu fulani.

Wanaume wawili wameketi katika kiti na meza wakiwa na kompyuta mpakato pamoja na vitabu, wanajaribu kujadili kitu fulani ili waweze kupata mawazo tofauti tofauti na kuweza kupata jibu moja ambalo litawasaidia.

Watu wengi wapo katika chumba cha darasa, wakijifunza elimu isiyo rasmi ili iweze kuwasaidia katika jamii, mwanaume mmoja akiinuka na kueleke mbele ya darasa.

Mwanafunzi mmoja ambaye anajifunza mafunzo ya elimu ya watu wazima, ili aweze kutambua vitu tofautitofauti, yupo katika darasa, ambalo lina wanafunzi wengine wadogo wanaojifunza pia, akiandika kitu Kwa kutumia penseli kwenye daftari.

Wanaume wawili wapo wamepiga magoti katika sakafu, wakijaribu kuchora mchoro ambao unaonesha mti na mtu akiangua kitu au tunda juu ya mti huo, huku wengine wamekaa pembezoni kwenye viti vyenye rangi nyekundu na njano wakijaribu kufa ya kazi zao wenyewe.

Wanafunzi wengi wanaopokea elimu isiyorasmi, wapo wakimsikiliza mwalimu ambaye anawaelekeza vitu. Ambapo yuko mbele anajaribu kuwaelekeza wanafunzi wawili waliopo mbele, huku wengine wakiwa wameketi na kumsubiria mwalimu huyo aweze kuwafikia.

Watu wengi wamekaa katika chumba kikubwa kilicho na viti vyenye rangi nyeupe na meza zilizofunikwa vitambaa, huku kukiwa na madirisha yaliyofunguliwa wakijaribu kujadili kitu fulani.

Watu watatu wapo katika chumba kikubwa kilichopangwa meza pamoja na viti katika mpangilio mzuri, huku kukiwa na kabati zilizojengewa ukutani ambazo zimepangwa vitabu. Eneo hili ni eneo la maktaba ambapo watu huenda na kukaa kwa ajili ya kujisomea ili waweze kupata ujuzi zaidi.

Wanafunzi wengi wapo katika chumba cha darasa, wakijibu mtihani ,huku chumba hicho kinatumika kama karakana, ambayo wanajifunza mafunzo kwa vitendo nyuma yao kukiwa na kompyuta nyingi zilizopangwa.

Mwanamke mmoja, akiwa anawaelekeza wanafunzi watatu vitu kutoka kwenye kitabu na wao wakiandika katika karatasi, ili waweze kujisomea baadaye. Wapo katika chumba ambacho kina viti vingi pamoja na meza pamoja, na dirisha lililo na mapazia ya bluu bahari.

Watu wengi wapo katika chumba kilichopakwa rangi ya bluu bahari pamoja na nyeupe ambapo pamebandikwa na picha ukutani kukiwa na viti pamoja na meza, wengine wakiwa wanachora vitu katika makaratasi na mwingine akijaribu kuandika kwa kutumia kompyuta mpakato ili waweze kuelewa.

Watu wengi wapo katika chumba ambacho kinatumika kama ukumbi huku kukiwa na mwanamke mmoja aliyenyoosha mkono juu kiashiria kwamba anataka kuzungumza kitu.

Mwalimu alievalia suluari nyeusi na fulana yenye rangi ya bluu, yupo katika darasa lililo na wanafunzi wengi walilokaa kwa mpangilio, akiwafundisha ili waweze kupata ujuzi hapo baadae.

Mwalimu yupo mbele ya darasa, akiwafundisha watu elimu isiyo rasmi, ambayo itawasaidia baadaye, wapo katika chumba kilicho na picha za ukutani na akabati nimepangwa vitabu vingi vyenye rangi mbalimbali.

Mwanamke mmoja aliyevalia vazi lenye rangi nyekundu akiwa na kikundi kikubwa cha wanawake waliobebelea watoto akijaribu kuwaelekeza namna ya kuwatunza watoto. Mama huyu ni muuguzi anayejaribu kuwapa somo la kuweza kuwapa lishe bora watoto.

Wanawake watatu ambao wanajifunza namna ya kushona nguo wakiwa na mashine mbili zinazotumika katika shughuli hiyo, nyuma yao kuna wanaume ambao wameketi wakiwa ni wafanyabiashara wa maduka yaliyoko hapo.

watu wengi wapo katika chumba kikubwa kilicho nataa nyingi ambacho kinatumika kwa matumizi ya kujifunza vitu mbalimbali, kukiwa na mwalimu mbele ambaye anawapa elimu hiyo isiyo rasmi ili iweze kuwasaidia kwa kuweza kuwatatulia matatizo mbalimbali.

Mwanamume mmoja yuko mbele na wengine wameketi katika madawati, wakiwa wanajaribu kuelekezana kitu fulani kilichopo katika karatasi. Wanapokea elimu isiyo rasmi ili iweze kuwasaidia katika utatuzi wa mambo tofauti.

Watu watatu wamekaa katika eneo lililo na mandhari nzuri yenye utulivu ina nyumba kubwa na miti, majani ya kijani wanajadili vitabu vidogo vilivyopo juu ya meza.

Wanawake wawili waliokaa kwenye viti pamoja na meza wakiwa wameweka vitabu pamoja na makaratasi ambapo moja na mwelekeza mwenziwe kitu fulani, ambacho kitaweza kumsaidia nyuma yao kuna karatasi kubwa iliyobandikwa ukutani yenye ramani inayoonyesha miji tofautitofauti.

Wanawake wengi, wamekaa kwenye viti, huku kukiwa na mwanaume aliyevalia suti ya rangi ya bluu. Amesimama akiwafundisha wanawake hawa (waliokaa) elimu isiyo rasmi, ili waweze kujifunza vitu fulani. Nyuma yao kukiwa na ubao ambao umebandikwa makaratasi makubwa matatu.

Watu wanne wapo katika ukuta ambapo kumebandikwa karatasi inayoonyesha vitu fulani, ambavyo wao wanatakiwa kujifunza na kuweza kuvifanyia kazi ili wasiweze kukosea wanapata elimu hiyo ya watu wazima ili iweze kuwasaidia.

Wanafunzi wameketi kwenye viti wakiwa wanasikiliza mwalimu ambaye na yeye ameketi katika kiti. Wapo katika chumba kilicho na ubao ulioandikwa maneno baadhi, pamoja na kabati ambalo limepangwa vitabu tofautitofauti.

Watu wameketi katika viti huku wakiwa wameshikilia karatasi wengine wameshikilia vitabu wakisoma kitu fulani huku wengine wameshikilia peni.

Mwanamke mmoja yupo katika maktaba kubwa, ambayo ina kabati zilizopangwa vitabu katika mpangilio mzuri. Yuko amesimama akichagua kitabu kimoja ambacho anahitaji yeye kwenda kusoma.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya darasa huku mmoja akijaribu kubandika vikaratasi vyenye rangi ya ualozi katika ubao ambapo kuna karatasi kubwa lina maandishi yaliyoandikwa kwa kutumia kalamu za wino tofauti tofauti huku mwingine akinoti vitu ambavyo viko pale kwenye ubao

Wanaume watano ambao wapo wakishirikiana kuandika kitu katika makaratasi ili waweze kuwaelekeza wenzao kitu fulani ambacho kitaweza kuwasaidia katika maisha wakiwapatia elimu hiyo isiyo rasmi.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya asili yupo mbele ya darasa kwenye ubao akijaribu kuonyesha herufi, ambayo ameambiwa aonyeshe ili wengine waweze kuona anajifunza elimu ya watu wazima ili iweze kumsaidia katika usomaji.

Mwanaume mmoja akiwa yupo na wanawake wawili anawafundisha vitu vilivyopo katika kompyuta namna ya kuitumia, wameketi katika chumba kilicho na vitu vingi meza pamoja na viti, na kuna kabati lililobandikwa picha inayoonyesha vitu flani.

Watu wengi walio kalia katika mkeka wakiwa wana madaftari, wakimsikiliza mwanamke ambaye amesimama amebandika makaratasi katika ukuta ili waweze kujifunza kitu fulani, wakipata elimu isisyo rasmi ili iweze kuwasaidia.

Watu wapo katika chumba ambacho kina meza pamoja na viti, sakafu nzuri; wakiwa wanajaribu kuelekezana kitu kilichopo kwenye kompyuta. Wawili wamevalia barakoa huku mwingine akiwa pembeni kabisa amevalia pia barakoa, nyuma yao kuna meza ambayo iko na kompyuta mpakato pamoja na chupa la maji.

Watu wengi wapo katika chumba kikubwa kilicho na viti na meza wakiwa wameketi, huku kukiwa na mwanaume mmoja aliyevalia suti akiwa amesimama nyuma ya darasa, akiwafundisha wanafunzi hao elimu isiyo rasmi ili iweze kuwasaidia katika mambo mbalimbali.

Wanawake waliovalia mavazi ya asili wameketi katika chumba kilicho na viti vyenye rangi ya bluu na nyeupe, wakionyesha maneno aliyoandikwa katika vibao yanayomsomeka "a e i o u".

Watu wengi wameketi katika nyumba kubwa, ambapo wakiwasikiliza watu wawili waliopo mbele. Wameweka vitu katika meza na wameweka nyuma yao zaidi bango kubwa, linalowasaidia kuwaelekeza vitu vinavyoonekana watu hao, ili waweze kupata mwanga wa kitu fulani.

Watu wengi wapo katika chumba ambacho kina kompyuta zinazowasaidia kujifunza kwa vitendo, wakiwa wamekaa kwa mstari, huku wengine wakiwa wameongezeka kwa mmoja wao, ili waweze kupata ujuzi zaidi.

Watu wengi wapo katika chumba kilicho na madirisha makubwa kina mwanga wa kutosha, wameketi katika viti vya plastiki, huku wakiwa wengine na vidaftari vidogo ambavyo wanatumia kuandika elimu hiyo wanayoipata wengine wapo wakipiga makofi na wengine wakitazama mbele.

Mwanamke mmoja, aliyebeba mtoto mgongoni. Yupo mbele ya darasa akisoma vitu, akionesha kwa mkono ili aweze kuelewa vizuri na kuweza kutambua maneno yalioandikwa kwa kunyooshea kidole.

Watu wengi wamekaa katika chumba kikubwa, huku wengine wakiwa na kompyuta mpakato na wengine wakiwa hawana kitu chochote wana madumu tuu ya maji wakipata elimu isiyo rasmi ili iweze kuwasaidia katika maisha.

Mwalimu yupo na mwanafunzi wakiwa wanajaribu kujadiliana vitu fulani l, ambavyo vipo katika kitabu. Ili mwanafunzi aweze kumuelewa mwalimu na kuweza kujisomea hapo badae.

Watu waliokaa katika madawati ambapo wanapokea elimu ya watu wazima ili iweze kuwasaidia hapo mbele wakiwa wameshikilia simu kubwa simu janja pamoja na kompyuta mpakato wengine wakiwa na madaktari ambayo yanawasaidia kuandika vitu wanavyoambiwa.

Watu wanne wapo katika chumba ambacho kinatumika kwa matumizi ya darasani kina madirisha yaliyofunguliwa pamoja na viti na meza wao wamepanga meza nne kwa kuziunganisha ili waweze kukaa kwa pamoja na kuweza kujadili vitu fulani ambavyo viko katika kompyuta huku wengine wakitumia kuandika pembeni.

Mwanamke mmoja akiwa ameshikilia kitabu ambacho kipo katika shelfu ya kabati za ukutani ambapo yupo katika chumba kikubwa kilicho na vitabu vingi. Chumba hicho kinatumika kama maktaba ambayo watu huenda na kuweza kujisomea vitabu tofautitofauti.

Watu wengi wanaopata elimu ya mafunzo ya watu wazima ambayo yaweze kuwasaidia hapo baadae, wamekaa kwa vikundi na kujadili vitu tofauti juu ya meza zao ukiwa na madaftari pamoja na peni.

Watu wengi wapo katika eneo lililo ambalo pembezoni kuna shamba kubwa lililo na mahindi iliyostawi vizuri, wameketi katika viti ambapo wameshikilia vipeperushi ambavyo amegawa na mwanamume aliyeko mbele, ili waweze kujifunza namna ya ulimaji wa mazao mbalimbali.

Wanafunzi wamekaa katika viti pamoja na meza, mbele yao kukiwa na mwalimu ambaye anawafundisha. Juu ya meza zao kuna mabegi pamoja na vitabu na madaftari ambayo wanatumia katika kusoma.

Mwanamke mmoja amesimama ameshikilia kompyuta mpakato, akijaribu kuandika kitu. Pembezoni kuna wanafunzi wengine wengi ambao wameketi katika viti vyeupe pamoja na meza.

Chumba kikubwa kilicho na milango minne mikubwa ambacho kinatumika na wanafunzi waliokaa kwa mpangilio na wengine wamesimama, mwalimu akiwa amesimama katikati akiwasikiliza wanafunzi.

Wanafunzi sita wakiwepo watatu wa kike na watatu wa kiume, wapo katika darasa ambapo wanatumia katika kujifunza elimu hiyo ya watu wazima, wawili wakiwa na kompyuta mpakato ambazo zinawasaidia kujifunza kwa vitendo zaidi.

Watu wengi wameketi katika viti vyenye rangi nyeupe na vingine vyenye rangi nyekundu na njano, wengine wamesimama wakijaribu kujadili vitu tofauti tofauti, ili waweze kupata muafaka ambao utaweza kuwasaidia.

Watu wengi wapo darasani wamekaa katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao wakipewa elimu isiyo rasmi ya watu wazima ili waweze kupata ujuzi fulani wa kuweza kuwasaidia wapo na madaktari na kalamu wanatumia katika kuandika.

Wanafunzi wanaojifunza mafunzo ya elimu ya watu wazima, ambayo yanaweza kuwasaidia hapo baadae, wapo katika darasa wakimsikiliza mwalimu, mmoja wao amenyosha mkono akitaka kuongea kitu, anasubiri mwalimu amruhusu ili aweze kuongea.

Wanafunzi wengi waliokaa katika eneo lililowezekwa juu lililo wazi, wameketi katika viti vya plastiki, pamoja na meza za mbao wakiwa wanasoma vitu fulani katika madaftari yao.

Wanafunzi waliovalia mavazi maalumu ya kuhitimu, wapo katika jengo fulani wakipiga picha. Ni wanafunzi wa chuo ambao wanahitimu mafunzo yao waliokuwa wakijifunza.

Wanawake kwa wanaume wameketi katika darasa, wakijaribu kujifunza kitu fulani elimu hii ya watu wazima ambayo sio rasmi inayosaidia katika kujifunza vitu ambavyo walikuwa hawavijui.

Mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mgongoni kwa kutumia kitenge, yupo mbele ya ubao akisoma vitu vilivyoandikwa kwenye makaratasi, ili aweze kujifunza na kuelewa.

Wanafunzi waliopo katika chumba kilichobadilisha makubwa ambayo yamefunguliwa vyeo wameketi katika viti pamoja na meza wengine wakiwa na madaktari chuo pamoja na peni wakitoroka kuandika na kusoma huku wengine wakiwa na computer mpakato ambazo zinawasaidia katika masomo wakishirikiana kwa pamoja.

Chumba kikubwa kilicho na ubao uliobandikwa ukutani, una rangi nyeupe na picha zimebandikwa pembezoni mwa ubao, huku kuna wanafunzi wamekaa kwenye viti wakipokea elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi wa chuo wapo katika darasa kubwa, wakiwa wanajaribu kuandika vitu wanavyoambiwa na mwalimu mbele, ili waweze kujisomea hapo baadae na kuweza kujibu mitihani ambayo itayoweza kuwapa alama za kuweza kumaliza chuoni hapo.

Wanaume kwa wanawake wapo katika chumba kilichomomea dirisha kubwa ambalo lina mapazia wakiwa wameketi katika viti pamoja na meza, moja wao akiwa katikati akiwa anaongoza kompyuta mpakato ili wengine waweze kuona pembezoni wengine wamekaa wakijaribu kuunga waya.

Wanaume wanne ambao wanajifunza kitu flani kwa vitendo, kwa kuunganisha waya ambapo wanaunganisha waya pamoja na kifaa maalumu, ili waweze kupata mtandao katika kompyuta zao mpakato. Wapo katika mazingira mazuri yaliyo na majani ya kijani kibichi, pamoja na bahari kubwa.

Wanaume wameketi katika viti kwenye chumba ambacho kina dirisha lililofungwa pazia, nyuma yao kuna vifaa ambavyo vimefunikwa na kitambaa cha bluu wakijifunza mafunzo ya elimu ya watu wazima ili iweze kuwasaidia.

Wanawake wawili wapo katika chumba ambacho kinatumika katika kunukuu wakijaribu kuelekezana vitu ambavyo vilikuwa vitabu fulani ili waweze kupata ujuzi wa kuweza kuwasaidia huku nyuma yao kukiwa na mtu amesimama mbele ya kabati ambalo linatumika kutunzia vitabu.

Wanafunzi watatu ambao wameshika karatasi zilizo na ramani wakionyesha, wapo katika darasa kubwa wakipolea elimu isiyo rasmi ili iweze kuwasaidia, ndani ya chumba hicho kuna viti na mageti yaliyofunguliwa.

Watu wanaochukua mafunzo ya elimu ya watu wazima ambayo sio rasmi, wapo darasani wamekaa katika viti na meza zilizotengenezwa kwa kutumia mbao. Wakiwa na madaftari juu ya meza ambayo huwasaidia katika kujifunza huko.

Wanafunzi wa kiume ambao wanachukua mafunzo kwa vitendo wapo katika chumba kilicho na computer nyingi wakijaribu kujifunza kitu kushirikiana ili kiweze kuwasaidia hapo baadaye ambapo wataenda kutumia katika jamii zinazowazunguka.

Watu wengi wapo katika jengo kubwa ambalo limejengwa kwa kushikiliwa nguzo zilizopo katikati wameketi katika viti vilivyo na rangi ya bluu wakipata elimu ambayo itaweza kuwa endeleza au kuwaweka sawa katika jamii.

Watu wengi wapo katika darasa, wakiwa wamekaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na vyuma, wakipata elimu isiyo rasmi ili iweze kuwasaidia wengine wakiwa wamevalia kofia zenye rangi tofautitofauti, wanatumia madaktari ili waweze kuandika vitu vinavyoambiwa.

Wanawake ambao wapo katika chumba wakijifunza mafunzo kwa vitendo ya namna ya kutumia kompyuta ili iweze kuwasaidia hapo baadaye, huku kukiwa na meza zingine ambazo hazina watu.

Wanaume watatu wameketi katika meza, juu yao kukiwa na chupa za maji tatu, nyuma yao kuna viti vimepangwa pamoja na bango kubwa lililo na maandishi baadhi; wakijaribu kujadiliana kitu fulani.

Mwanaume mmoja aliyeshikilia vipande vya karatasi akijaribu kuwagawia wanafunzi wanaochukua elimu ya watu wazima ambayo itaweza kuwasaidia hapo baadaye, ili waweze kujifunza na kupata mwanga wa vitu fulani.

Mwanamume aliyeko mbele ya darasa akiwa anawafundisha watu ambao wamekaa katika viti vya plastiki kwenye chumba kikubwa akiwapatia elimu isiyo rasmi ili iweze kuwasaidia katika maisha au kuwasaidia katika kutafuta maarifa tofautitofauti..

Watu watatu wapo katika chumba ambacho kinatumika kwa matumiziz ya kujifunzia wamekaa katika viti huku wameweka kompyuta mpakato mezani darasa hilo lina picha zilizobandikwa ukutani na kabati lenye vifaa vya darasani.

Watu wengi wapo katika chumba kilicho na meza ambapo juu ya meza hizo kuna maboksi pamoja na vifaa mbalimbali ambavyo wanatumia katika kujifunza kuunda soketi mbalimbali, wanapokea mafunzo hayo kwa vitendo ili yaweze kuwasaidia katika maisha ya pesa ili waweze kujikimu.

Watu wengi wamekaa kwa kikundi wakijaribu kujadili na mmoja akiandika, ili waweze kupata mawazo yanayofanana na kufikia malengo, ambayo wanajifunza katika eneo hilo.

Mwalimu na mwanafunzi wamesimama huku wakitazama uelekeo mmoja, mwalimu akimpatia mwanafunzi wake kuonesha kwamba amehitimu mafunzo yake ambapo itaweza kumsaidia hapo baadae.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati, ambapo mwanamke mwingine yuko mbele, akijaribu kuwafundisha wenzake baadhi ya maneno, ambayo yataweza kuwasaidia katika utamkaji. Wanapata elimu hiyo ili iweze kuwasaidia katika uzungumzaji.

Mwanafunzi mmoja yuko mbele ya darasa akiwa anaangalia mbele amekaa katika kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe, madaftari ameweka juu ya meza ili akiweza kujipatia elimu inayoweza kumsaidia hapo baadaye.

Watu wengi wameketi chini huku mmoja akiwa amesimama akiwapatia elimu kuhusu kitu fulani sehemu waliyokaa kuna miti mirefu pamoja na majani, yaliyotea mbalimbali pembezoni walipokaa hapo pana nyumba zilizo na miti yenye rangi ya kijani.

Watu wengi, ambao wamekaa kwa mikusanyiko miwili, wakijaribu kujadiliana vitu ambavyo vimeandikwa katika karatasi. Mmoja wao akiwa ameshikilia kalamu ya wino ili kuweza kuandika ambacho kitu watakachokijadili. Wameketi katika viti vilivyo na rangi ya kijani, nyeusi na bluu, huku mwingine amekaa katika kiti kilichotengenezwa kwa mbao na chuma.

Watu wengi wapo katika shamba ambapo wanamsikiliza mwanamke mmoja aliyevalia kofia, akiwaeleza vitu vilivyopo au vinavyosababisha mimea isiweze kukua shambani. Wamezungukwa na eneo lililo na miti mirefu.

Watu watatu wamekaa kwenye viti, huku mezani wameweka kompyuta mpakato. Ambayo wakijifunza kitu fulani ili waweze kupata elimu. Nyuma yao kuna ubao ulio bandikwa na makaratasi yaliyoandikwa maneno fulani.

Wanawake watatu wapo darasani, wakijifunza vitu kwa kuandika ili waweze kujisomea baadae, wanapata elimu hiyo ya watu wazima ili iweze kuwasaidia katika kujifunza vitu fofautitofauti.

Watu wengi wapo katika chumba kikubwa, kilichobadilisha makubwa mwenyewe mapazia wakiwa wanapata elimu ya watu wazima, ambayo itaweza kuwasaidia katika jamii. Wengine wakiwa wanaandika maneno katika vikaratasi vyenye rangi ya uwaridi, wakitoa katika karatasi kubwa nyeupe kwa kuelekezana.

Watu wengi wapo katika chumba kikubwa kwa makundi wakijifunza vitu kwa kushirikiana ili waweze kupata ujuzi kuelewa zaidi. Mmoja wapo akiwa ameshikilia bango lililo na rangi nyeupe lililoandikwa maneno ambayo wengine wanasoma na kuweza kuelewa.

Wanawake ambao wamekaa katika madawati, wakiwa na vitabu. Wanapokea elimu ya watu wazima ili iweze kuwasaidia katika kutatua shida mbalimbali, ambazo zinawakumba katika jamii inayowazunguka.

Wanafunzi wamekaa darasani wakiwa wanasoma, na mmoja akitafakari kwa kuangalia nje. Nyuma yao kuna ubao wenye rangi ya kijani uliobanikwa makaratasi yaliyopo na picha na maelezo.

Watu wengi wako katika chumba ambacho kina dirisha lililofunikwa na mapazia, huku wakiwa wengine wamekaa na wengine wamesimama kwenye viti pamoja na meza. Juu ya meza kuna madaftari na wengine wakiwa na kompyuta mpakato zinazosaidia kujifunza kitu fulani.

Wanawake kwa wanaume walioketi katika chumba, ambacho kina kompyuta nyingi, wakijaribu kujifunza na kushea mawazo ili waweze kufanya kazi vizuri, ambapo watapata ujuzi utakaoweza. kuwasaidia hapo baadae.

Watu wengi wapo katika chumba ambacho kina meza pamoja na viti. Wameketi kwa kikundi wakijaribu kuulizana kitu fulani na mwingine akiandika. Huku pembeni kukiwa wengine wakiendelea na mambo yao wenyewe binafsi.

Wanaume wameketi katika viti kwenye chumba kikubwa ambacho kina dirisha lililofungwa pazia huku nyuma yao kuna meza ambayo imewekewa vitu vilivyofunikwa kwa kitambaa cha bluu bahari wakiwa katika chumba hicho kwa ajili ya kujipatia elimu ya watu wazima ambayo itaweza kuwasaidia kutatua shida mbalimbali

Mwanamke mmoja aliyeketi katika dawati akiwa anaangalia kitabu kilicho na picha na maelezo kadhaa, nyuma yake kuna pikipiki ambayo imepakiwa na kuna eneo kubwa lililo na majani makavu kwa mabichi.

Wanafunzi wengi ambao wanapata mafunzo ya watu wazima, wako darasani wakiandika vitu katika makaratasi, wanafanya kazi hiyo kwa makini, huku juu ya meza wapo kuna chupa ya maji.

Wanafunzi wa chuo watatu, wapo katika eneo fulani wameketi, lililo na mandhari nzuri, wakijaribu kujifunza kifaa ambacho wamekishikilia mmojawapo, na kuweza kuandika ambacho wanajifunza katika kitabu kidogo.

Wanafunzi wa chuo wapo katika chumba kikubwa kilicho na madirisha kwa juu yenye vioo, wakiwa wamekaa wanasoma vitu kwenye vitabu, wanamsikiliza mwalimu ambaye amesimama katikati ya mistari ya madawati kwa makini kwa kufuatisha anachokiongea yeye.

Mwanaume mmoja ambaye ni muuguzi amesimama mbele ameshikilia jarida fulani lililo na picha akijaribu kuwaeleza wamama waliokaa wameshikilia watoto namna ya kumlea na kumtunza mtoto ili asiweze kupata magonjwa ya maambukizi.

Watu wengi wapo katika chumba, ambacho kimetengenezwa kwa kuachwa wazi sehemu nyingi, wameketi kwenye meza huku wengine wakisoma, wengine wakipata chakula.

Mwalimu wa shule ya msingi yupo mbele ya darasa, akifundisha wanafunzi. Ameshikilia kalamu ya wino na karatasi, ameandika maneno kadhaa ubaoni. Darasa lina mwanga wa kutosha wa kuona alichoandika mwalimu ubaoni.

Jengo lililo na korido pamoja na madarasa, ni shule ya msingi ambapo pamepakwa rangi nyeupe na nyeusi, chini sakafu ikiwa safi na nguzo zenye rangi nyeusi.

Kitabu kilicho na picha pamoja na maelezo, kinatumiwa na wanafunzi wa shule za msingi ili kuweza kuelewa picha enaelezea nini katika maelezo na kuweza kumsaidia kutambua zaidi.

Mwalimu akiwa mbele ya darasa akiwaelekeza wanafunzi waliokaa katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao. Anawafundisha ili waweze kuelewa. Wanafunzi wametulia wakimsikiliza mwalimu kwa makini. Kuna maneno baadhi ameandika kwenye ubao ili kuweza kumsaidia mwanafunzi kutambua kile anachokieleza mwalimu.

Mwalimu yuko mbele ya darasa akiwa ameandika maneno mengi ubaoni na kuna picha ambazo zimeandikwa maneno, wanafunzi wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya bluu na nyeupe wakimsikiliza mwalimu aliyeko mbele ili kuweza kujifunza kitu, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao pamoja na vyuma.

Kitabu kinachotumiwa na wanafunzi wa shule za msingi kina picha ya watu wawili (mbaba pamoja na mtoto) waliovalia mavazi tofauti, na maelekezo chini yanayoonyesha mtu huyu yukoje na mtu mwingine yukoje. Inaweza kumsaidia mwanafunzi kwa ajili ya kusoma na kutambua utofauti wa picha na hata maneno.

Eneo zuri lenye mandhari nzuri lina miti pamoja na majani yenye rangi ya kijani. Maua yanayozunguka katika viunga vilivyo na majani. Kuna magari yamepaki katika eneo la wazi lisilokuwa na miti. Majengo yakiangaza ya darasa. Kuna wanafunzi wa shule za msingi wakiwa katika eneo lile la wazi, wakielekea uelekeo tofauti tofauti.

Juu ya kabati ambapo kumewekwa mafaili yanayotumika katika utunzaji wa taarifa za wanafunzi wa shule ya msingi, ambapo humsaidia mwalimu kujua taarifa zipi zipo kwenye faili fulani ambazo zinamhusu mwanafunzi fulani; ili kuweza kujua wanafunzi wake vizuri.

Karatasi ambayo ina namba zilizopangiliwa katika mpangilio mzuri wa kumsaidia mwanafunzi wa shule ya msingi katika upangaji wa kazi na kuweza kuelewa vizuri. Lina picha ya mnyama na mdudu anayetambaa, limesahihishwa vizuri.

Eneo kubwa lililo na majani ya kijani, pamoja na miti iliyopangwa kwa mstari, kukiwa na madarasa yaliyo na madirisha pamoja na picha zilizopo ukutani. Yanatumika katika kuwafundisha wanafunzi wa shule za msingi ili waweze kupata ujuzi.

Mwalimu anayefundisha wanafunzi wa shule ya msingi, amesimama mbele ya darasa akiwa na karatasi nyeupe pamoja na kalamu ya wino, inayotumika kuandikia ubaoni na kwenye ubao kuna sentensi pamoja na namba ameziandika, ili kuwaonyesha wanafunzi na kuweza kuandika kwa ajili ya kujisomea.

Kabati linalotumika kutunzia vitu vya wanafunzi wa shule za msingi, ili viweze kutunzwa vizuri na visiweze kupotea. Humsaidia mwanafunzi kujua kitu chake ameweka wapi na ni wapi anatakiwa kukifuata mwalimu anapohitaji.

Eneo la ukuta ambalo limebandikwa vikaratasi vilivyo na maneno yanayo onyesha siku katika wiki. Ambapo humfundisha mwanafunzi kila siku ikiwa na jina lake ili aweze kutambua kwa wiki kuna siku ngapi na zinaitwaje, mwanafunzi huyo wa shule ya msingi aweze kutambua.

Vitabu vingi vilivyopangwa katika shelfu moja. Vina rangi tofauti, vingine vikiwa na picha mbele ambayo inaelezea uhalisia wa kitabu hicho. Jina la kitabu pamoja na nembo ya mchapishaji wa kitabu hiko, wakiwa wanatumia wanafunzi wa shule za msingi kwa ajili ya kujisomea na kupata maarifa.

Jengo linalotumika katika kama darasa la kusomea wanafunzi wa shule za msingi, likiwa limepakwa rangi nyeusi, kijani na nyeupe. Mbele kuna viunga vilivyo na maua, miti mingi yenye vichakavichaka iliyopo nyuma ya madarasa hayo.

Kitabu kinachotumika kufundishia wanafunzi wa shule za msingi kikiwa na picha pamoja na maelezo yanayoelezea picha hizo, ya namna ya kutitumia mavazi pamoja na vitendea kazi, ili kuweza kuweka mwili katika hali ya usafi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, ikiwa ina korido ambazo zina ngazi zilizopangwa kuelekea floo zinazofatia. Pembezoni kuna gadeni ya majani yenye rangi ya kijani pamoja na miti iliyopandwa kwa mistari ili kuweza kupendezesha eneo hilo. Eneo hili linatumika kama shule ya msingi kwa ajili ya wanafunzi kujisomea.

Mwalimu yuko mbele ya darasa amesimama, akiwaonyesha wanafunzi wa shule ya msingi kwa mfano, ameandika maneno baadhi ubaoni. Wanafunzi wamekaa katika viti vya mbao na meza za mbao.

Walimu wa sekondari wapo sehemu iliyo wazi wengine wanakabidhiana bahasha zenye rangi ya bluu na nyeupe, ambazo zinatunzia mitihani wengine wameinama na kufungua maboksi yaliyo kwenye sakafu.

Mwanamke mmoja yupo katika chumba kilicho na kabati ambalo limepangwa vitabu vingi, na mwanamke huyo yupo akitafuta kitabu katika maktaba hiyo ya shule ya sekondari ili kuweza kumsaidia mwanafunzi kujisomea.

Wanafunzi wa sekondari waliovalia sare wapo katika chumba kikubwa kinachotumika kama darasa wakifanya mtihani. Wamekaa katika viti vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na vyuma. Wamekaa kwa mistari na unadhifu wa hali ya juu.

Chumba maalumu kilicho na vitanda ambavyo vimetandikwa mashuka ya rangi ya pinki ambapo kinatumika kwa wanafunzi wakati wa usiku kuweza kulala, kinatumiwa na wanafunzi wa sekondari ili kuweza kupumzika kuna taa ambayo imewashwa katika chumba hicho.

Shule iliyo na majengo kadhaa yaliyojengwa kwa matofali, pamoja na kuwekewa mabati ya rangi ya kijani. Imezungushiwa uzio wa senyenge, ambao wanafunzi wametumia kuanika masweta yao yenye rangi ya bluu. Eneo hilo limezungukwa na majani yaliyokauka.

Chumba kikubwa kilicho na meza zilizotengenezwa kwa mbao na vyuma, kinachotumika kwa matumizi ya wanafunzi wa sekondari kwa ajili ya kufanyia uchunguzi wa vitu mbalimbali. Pembeni mwa chumba hicho kuna meza iliyo ndefu ambayo ina mabomba pamoja na bakuli maalumu linalotumika katika kuwekea majitaka. Chumba ni kikubwa na kina mwanga wa kutosha madirisha ni makubwa pia.

Walimu kadhaa wapi katika darasa la shule ya sekondari, wakiwasimamia wanafanya waliokaa katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao pamoja na vyuma, wakisimamia mitihani ambapo mbele ya darasa kuna meza iliyo na bahasha zenye rangi ya bluu na nyeupe zikiwa zimefungiwa mitihani hiyo.

Walimu wengi wapo mbele ya darasa wakiwa mmoja ameshikilia bahasha yenye rangi ya kijani na nyeupe, wakikabidhiana mbele ya darasa ni bahasha zinazotumika kuekea mitihani ili waweze kwenda kuendelea na kusimamia, mitihani hiyo imewekwa katika meza ya mbao ambayo mwalimu mmoja ameegemea.

Eneo kubwa lililo la wazi, ambapo kuna jengo limejengwa la "floor" mbili; ambazo zina madarasa yaliyo na milango pamoja na madirisha. Yanatumika kuwafundishia wanafunzi wa sekondari ili kuweza kupata elimu. Pembezoni mwa jengo kuna maua pamoja na miti; iliyoko kwenye ukingo wa jengo hilo.

Mwalimu aliyevalia suti nyeusi yupo katika chumba kikubwa

Eneo linalotumiwa na wanafunzi wa sekondari lina vitanda ambavyo vimetandikwa na mashuka vizuri, kuna kiti pamoja na meza ambayo imewekwa katikati ya vitanda hivyo, inawasaidia wanafunzi kuweza kupumzika wakati wakiwa wamechoka wametoka kujisomea madarasani.

Eneo lililo na miti ambayo imedondosha majani makavu chini kukiwa na viti ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao, kuna madarasa ambayo yemejengwa kwa wanafunzi wa sekondari kuweza kuingia na kujisomea eneo hili linatumika kwa matumizi ya shule.

Chumba maalumu kilicho na meza nzuri zenye rangi ya bluu na nyeupe, ambacho kina mabomba juu, kinatumika kwa namna ya uchunguzi ambapo wanafunzi huingia na kufanya uchunguzi katika chumba hicho. Kinatumika na wanafunzi wa sekondari.

Kitabu kilicho na rangi ya bluu, njano kikiwa na mwalimu aliyevalia vazi maalumu, anajaribia kufanya majaribio ya kitu fulani ili kuweza kumfundisha mwanafunzi namna ya ufanyaji kazi katika maabara, ni kitabu kinachotumika na wanafunzi wa sekondari.

Meza iko na vifaa maalumu ambavyo vinatumika katika kufanyia uchunguzi kwa wanafunzi wa sekondari, kuna chupa zilizo na vifaa maalumu au vimiminika ambavyo vinatumika kutengeneza kitu maalumu, mikono iliyoshikilia kifaa kama chupa na kijiko.

Wanafunzi wawili wa sekondari wapo katika chumba kikubwa kilicho na shelf zilizopangwa vitabu vizuri, wakijaribu kutafuta vitabu ili waweze kujisomea kukiwa pembeni na meza iliyo na viti vyenye rangi nyeupe vinavyotumika wanafunzi kukaa kwa ajili ya kujisomea.

Mwalimu wa kike, anayefundisha wanafunzi wa sekondari, amevalia barakoa, yupo katika ofisi iliyo na meza kadhaa pamoja na viti, kwenye meza yake kuna madaftari ambayo yupo akiyasahihisha kwa kuangalia kazi za wanafunzi, nyuma kuna ubao ulio na maandishi kadhaa.

Walimu wawili wanaofundisha shule ya sekondari, wapo katika ofisi wakijaribu kushirikishana mawazo ili kuweza kuwasaidia wanafunzi katika usomaji, mezani kukiwa na faili pamoja na vitabu mbalimbali.

Maabara ya shule za sekondari ina meza zilizotengenezwa kwa mbao pamoja na vyuma ndefu ambazo zimepangwa katika mpangilio mzuri, zikiwa na karo la kuoshea vifaa ambavyo wanatumia kufanyia uchunguzi pamoja na mabomba. Eneo lina mwanga wa kutosha na madirisha makubwa.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wameketi katika viti vya rangi ya kijani na meza za mbao, wakimsikiliza mkufunzi aliyepo mbele, anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kuonyesha anachofundisha kwa kutumia projekta.

Wanafunzi wengi wamekaa, wakimsikiliza mkufunzi aliyoko mbele ya darasa. Wameketi katika viti vyenye rangi ya kijani, juu ya meza zao wakiwa wameweka vifaa vyao ambavyo wameingia navyo darasani.

Wanafunzi wawili wa chuo, wapo katika chuo wameketi katika viti, wakiwa wanaangalia dirishani, ambapo kwenye meza kuna kompyuta mbili wanazotumia kwa ajili ya kujifunza mafunzo kwa vitendo, ili waweze kupata ujuzi wa kuwasaidia.

Wanafunzi wengi wa chuo wamekaa katika chumba maalumu, ambacho pembezoni mwa chumba hicho kumezungushwa kabati ambazo zina vitabu vingi vya rangi tofauti, wao wameketi katika viti vya plastiki wakiwa wanajadili vitu fulani kwa makundi. Mbele yao kuna ubao ambao umeandikwa vitu kadhaa.

Wanafunzi wa chuo wameketi sehemu maalumu, ambapo wakijisomea wengine wakiwa wameshikilia madaftari na wengine wameshikilia kompyuta mpakato, ambapo wanaangalia vitu vilivyopo kwenye kompyuta wengine wakiwa wanajadiliana kitu fulani na kuweza kuandika katika madaftari waliyoyapakatia.

Wanafunzi wako katika darasa, wamevalia sare yenye rangi ya ufito mweusi pamoja na rangi ya karoti, wakijifunza kitu ambacho anawaelekeza mwalimu aliyeko mbele, aliyevalia koti la rangi jeupe akiwaelekeza namna ya kutumia vifaa vilivyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo wamekaa katika meza iliyo tengenezwa kwa kutumia mbao zilizo achana, wameweka kompyuta zao juu ya meza pamoja na mabegi wakiwa wanajaribu kusoma kitu ambacho wamejifunza.

Wanafunzi wa chuo, wapo katika darasa kubwa. Wamekaa katika mpangilio wa mistari kwenye viti vya mbao, wakimsikiliza mwalimu aliyepo mbele ya darasa akifundisha notsi zilizopo ubaoni, ambazo zinaoneshwa na kifaa maalumu kinachoaksi mwanga ili kuweza kuonesha maneno hayo katika ubao.

Wanafunzi wa chuo wapo katika chumba maalumu kilicho na mapazia ya kijivu pamoja na njano, wakiwa wanajisomea na wengine wamesimama wakiwaangalia wenzako kwa kuwaelekeza vitu fulani kwenye kompyuta, wapo wengine wakiwa na maji mezani pamoja na karatasi na peni.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani katika viti vya mbao, wakiwa wako tayari kwa ajili ya kumsubiria mwalimu ili aweze kuja kuwafundisha, huku mezani wengine wakiwa wameweka madaftari, ambayo wanatumia kuandika kila atakachokiongea mwalimu, darasa ni kubwa na linabadilisha yanayopitishwa mwanga vizuri.

Wanafunzi wengi wa chuo wamekaa katika mpangilio maalumu, wakimsikiliza mwalimu aliyeko mbele katika darasa kubwa, ambapo wengine wakiwa wameweka madumu ya maji mbele ya meza yao.

Wanafunzi wengi wa chuo, waliovalia mavazi maalumu na kurusha kofia juu, wamesimama katika miti mingi chini kukiwa na majani yenye rangi ya kijani, wakiashiria kwamba wamemaliza masomo yao.

Mwalimu yupo darasani, akiwafundisha wanafunzi wa chuo ambao wamekaa katika viti na meza zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, wakiwa na madaftari, wengine wameweka mikoba yao juu ya meza, wakimsikiliza mwalimu kwa makini. Chumba kina madirisha makubwa ambayo yanapitisha mwanga wa kutosha wa kuweza kuona kila kitu.

Wanafunzi watano, wapo katika kibweta wameketi, kilichozungukwa na miti pamoja na majani ya rangi ya kijani, wakiwa wanadiskasi somo ambalo wamepewa na mwalimu, mmoja akiwa na kompyuta mpakato, wengine wakiwa wanatumia kuandika kwa kutumia peni pamoja na notibuku.

Wanafunzi wa chuo wameketi katika viti vya plastiki huku vitu vyao kama vitabu pamoja na mikoba na simu zikiwa mbele ya meza yao, wakimsikiliza mwalimu aliyeko mbele ambae anajaribu kuelekeza kitu fulani.

Wanafunzi wengi wapo darasani wameketi katika viti vya mbao vimeunganishwa na chuma, wakimsikiliza mwalimu ambaye yuko mbele akiwaeleza picha inayoonekana katika ubao uliopo kwenye ukuta; ameishikilia chupa ya maji. Mbele ya mwalimu kuna meza ambayo ina kompyuta mpakato pamoja na chupa.

Wanafunzi wa chuo wameketi katika viti wakiwa na madaftari pamoja na kalamu, wakimsikiliza mwalimu kwa umakini na kuweza kuelewa vitu ambavyo anafundisha mwalimu huyo.

Chumba kikubwa kilicho na madirisha makubwa yanayo pitisha mwanga wa kutosha, kuna wanafunzi wengi wa vyuo ambao wamekaa wakijisomea wenyewe, wamekaa katika viti vilivyo na rangi nyeusi pamoja na meza zilizo tengenezwa kwa ubora.

Wanafunzi wengi wa chuo wapo darasani, wameketi katika viti vyenye rangi ya kijani, na vyengine ni vya mbao, wakimsikiliza mwalimu aliyeko mbele ya darasa, huku mwalimu mwingine akiwa amekaa kwenye viti vilivyopo mbele zaidi ya darasa, nyuma yake kukiwa na ubao.

Wanafunzi watatu wako katika chumba kilicho na dirisha kubwa linalopitisha mwanga vizuri, wakiwa wamevalia sare ya matisheti yenye rangi ya karoti, huku wakimuhudumia mwanaume mmoja aliyekaa kwa kutumia mashine ili waweze kumsawazisha nywele. Wanafunzi hao wanafanya mafunzo kwa vitendo ili kuweza kujua zaidi.

Wanafunzi wa chuo wapo katika chumba kikubwa wamekaa wakijisomea kwa kutumia kompyuta ambayo inaendeshwa na mtu mmoja, wamevalia vitambulisho vyenye kamba ya rangi ya pinki ikionyesha kwamba wao ni wanafunzi. Mezani kuna vitu vingi ambavyo wameweka pamoja na chupa za vinywaji ambavyo wametoka kunywa, chumba hicho kina viti vya plastiki na rangi nyeusi iliyopakwa ukutani.

Mwalimu yuko mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi waliovalia barakoa, ni wanafunzi wa chuo ambapo wamekaa katika chumba kilicho na mwanga wa kutosha ni kikubwa na kinaweza kustahimili kubeba wanafunzi wengi.

Mwalimu wa kike anayefundisha chuo, ameketi katika kiti. Ni sehemu ya ofisi ambapo mezani kuna magazeti na vitabu baadhi, pia kuna kompyuta ikiwa pembeni, na simu. Nyuma kuna kabati lililo na shelfu zimepangwa vitabu vizuri, na kabati lingine likiwa limefungwa.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wakimsikiliza mwalimu. Wamekaa katika viti vya mbao wamevalia barakoa, wakimsikiliza mwalimu aliyeko mbele ambaye na yeye amevalia barakoa pamoja na kitambulisho, akiwaonyesha kitu fulani ambacho kinaonyeshwa kwa kutumia mwanga fulani unaoonyesha maneno ambayo anawaelekeza ili wanafunzi waweze kuelewa vizuri.

Wanafunzi wengi wa chuo wakiwa wamekaa katika darasa kubwa, wamekaa kwa mpangilio wa kufuatana wakimsikiliza mwalimu aliyeko mbele ambaye inaonekana akiwasimamia mtihani.

Wanafunzi wengi wa chuo wamekaa katika darasa kubwa lililo na viti vilivyopangwa kwa aina ya nusu mduara; wakimsikiliza mwalimu aliyeko katikati, akiwafundisha muziki. Mbele kuna vifaa vya muziki ambavyo wanafunzi wanajifunzia.

Wanafunzi wa chuo wapo katika chumba maalumu wameketi katika viti vyenye rangi ya kijani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyeko mbele akijaribu kuwaelezea kitu fulani ili waweze kuelewa. Eneo hilo lina mwanga wa kutosha kwa wanafunzi kuweza kuandika au kuona kitu ambacho mwalimu anachokielezea kiko ubaoni.

Wanafunzi wa chuo wamekaa katika meza zilizotengenezwa kisasa zaidi. Wengine wakiwa wanakompyuta makato, wengine wakiwa na madaktari tu. Wakimsikiliza mwalimu aliyeko mbele akijaribu kuwaelezea kitu. Hapa kunuliwe ili waweze kuelewa.

Wanafunzi wengi wako katika chumba kilicho na dirisha kubwa, limepitishwa vyuma vilivyo unganungana linalopitisha mwanga wa kutosha. Wameketi katika viti, huku vifaaa vyao wakiwa wameweka mezani wakijisomea.

Wanafunzi wengi wapo katika karakana wamevalia mavazi ya kazi wakifanya mafunzo kwa vitendo ya uungaji vyuma, ili kuweza kuelewa vizuri na kuweza kupata ajira kwa ajili ya kujipatia kipato ili kuweza kuendesha maisha.

Wanafunzi wengi wapo darasani wameketi katika viti vya mbao na meza za mbao, wanajifunza mafunzo ya nadharia na vitendo kwa ajili ya kupata ujuzi zaidi.

Wanafunzi wawili wapo katika chumba ambacho wanatumia katika kujifunza mafunzo kwa vitendo. Mezani kukiwa na kifaa maalumu ambacho wanatumia katika uunganishaji wa vitu mbalimbali.

Wanafunzi wanaochukua mafunzo kwa vitendo, wapo katika darasa lenye kompyuta, wakijaribu kufanya mtihani, huku mwalimu aliyevalia barakoa nyeusi akiwa amewasimamia ili kuweza kufanikisha zoezi la mtihani likae sawa.

Watu wengi waliovalia mavazi ya kazi wapo katika karakana ya kujifunza mafunzo kwa vitendo ya kutengeneza magari, kuna gari linalotengenezwa na vifaa vingi vinavyotumika katika kutengeneza gari. Eneo lina madirisha makubwa na mwanga wa kutosha.

Mwanafunzi ambaye amechukua mafunzo kwa vitendo, akiwa amesimama na pembezoni kukiwa na vifaa maalumu ambacho kinatumika katika upimaji wa vitu. Kifaa hicho kipo kwa ajili ya kumsaidia mtu kuweza kufanya kazi na kutambua vitu ambavyo anaenda kuvipima.

Watu wengi wapo katika jengo ambalo lipo katika matengenezo, wengine wamevaa mavazi ya kiakisi mwanga na elmenti, ambapo wanafunzi wapo kuchukua mafunzo kwa vitendo ili waweze kujiajiri hapo baadaye.

Wanafunzi waliovalia mavazi ya kazi, wapo darasani wameketi kwenye kiti, huku vifaa vikiwa kwenye meza; wakitengeneza simu ambazo ni mbovu. Wanatumia ujuzi wao waliopata kwa vitendo ili kuweza kutengeneza kitu ambacho kimeshindikana.

Wanafunzi wawili wametengeneza kifaa kizuri ambacho ni mfano wa vifaa vinavyotengenezwa viwandani, kwa ajili ya kuwasaidia wafanyakazi wa viwandani katika utengenezaji wa bidhaa mbalimbali; wakiwa wapo katika maonyesho ya kuonyesha bidhaa hiyo walichukua mafunzo kwa vitendo na kuweza kutengeneza kifaa hicho.

Wanafunzi wanaochukua mafunzo kwa vitendo, wapo wamekaa katika meza. Kila mmoja na vifaa vyake, wakijaribu kutengeneza simu zilizo na matatizo ili waweze kwenda kutatua matatizo yaliyopo nje ya darasa hilo.

Watu wengi wapo katika chumba kilicho na madirisha makubwa, wakijaribu kuchonga vitu. Wengine wapo hapo kwa ajili ya kujifunza mafunzo kwa vitendo ili waweze kutengeneza samani nzuri zinazotumika maofisini, majumbani na hata mashuleni.

Wanafunzi wengi wapo katika darasa lenye madirisha mawili wakiwa wanajifunza kitu, wamekaa katika viti wameweka vifaa vyao juu ya meza ambazo zipo karibu yao. Wakijaribu kutengeneza simu. Pembeni yao kuna vifaa fulani ambavyo vinatumika kuwasaidia wao katika utendaji wa kazi.

Wanafunzi watatu wamevalia makoti ya kazi wapo katika chumba kilicho na komputa, wakipokea mafunzo kwa vitendo ili kuweza kupata ujuzi na kuweza kujiajiri au kuajiriwa .

Wanafunzi wanaojifunza mafunzo kwa vitendo wamevalia vifaa maalum vya kukinga wasiweze kupata matatizo mengi yanayotokana na kazi wanayofanya. Wapo katika gari wakijaribu kutengeneza na kutatua shida iliyopo katika gari hilo.

Wanafunzi wanaojifunza mafunzo kwa vitendo wapo darasani, wamekaa katika viti, na kwenye meza walizokaa kuna vifaa maalumu ambavyo vinawasaidia katika utengenezaji wa simu, ili mwanafunzi aweze kuelewa kwa makini.

Wanafunzi wengi waliovalia mavazi ya kazi wapo katika darasa kubwa lililo na madirisha yenye mwanga wa kutosha, wameketi katika viti na kwenye meza kuna kazi wakiwa wanafanya kwa kutumia vifaa. Wanajifunza mafunzo hayo kwa vitendo ili kuweza kuwasaidia baadae katika kuendeleza ujuzi wao.

Wanafunzi ambao wanachukua mafunzo kwa vitendo wapo katika chumba maalumu, wakiwa wameinama kwenye meza huku mmoja akiwaelekeza kitu kwa kutengeneza simu, mezani hapo kuna vifaa vingi na simu ambazo ni mbovu ambazo zinatakiwa kutengenezwa.

Wanafunzi wawili wapo katika chumba kilichopangwa vitu vingi juu ya meza, ambavyo wanajifunza kwa vitendo ili waweze kuelewa wakitengeneza moja ya kifaa ambacho kipo juu ya meza kwa kutumia vifaa maalumu.

Wanafunzi wapo katika darasa lenye kompyuta, lina kabati zilizojengelewa ukutani wakijifunza namna ya kutumia kompyuta, kuna mtu aliyesimama amevalia fulana nyeusi yenye mikono mirefu pamoja na barakoa akiwa anawasimamia wanafunzi walioko madarasani humo.

Wanafunzi wengi wengine wamevalia mavazi ya rangi ya "dark blue", Wapo katika chumba kilicho na kompyuta. Zimewekwa juu ya meza wakipata mafunzo kwa vitendo ya ujuzi wa kutumia kompyuta, na kuweza kufanyia kazi hapo badae.

Wanafunzi waliovalia mavazi ya kazi wapo katika chumba kilicho na madirisha yanayopitisha mwanga vizuri. Wakijifunza vitu kwa vitendo ili waweze kutengeneza simu ambazo zipo mezani. Wana vifaa maalumu wanavyotumia kwa ajili ya utengenezaji wa simu hizo.

Mwanafunzi mmoja ameweka kifaa maalumu mezani akiwa anajaribu kujifunza kwa vitendo, ili aweze kutatua matatizo ya vifaa ambavyo vipo katika chumba hicho na kuelewa vizuri.